Wanafunzi wengi wakike na wakike kutoka chuo kinachotoa elimu ya watu wazima wakiwa ndani ya darasa kubwa wakisikiliza kwa makini kile kinachozungumzwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wengi wa kike na kiume, wanaopokea mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya hema moja kubwa jeupe, wakisikiliza maelekezo kutoka kwa mtu mmoja.

Wanafunzi wa kike na wakiume wenye umri wa utu uzima, wakiwa ndani ya darasa maalumu kwenye chuo kinachotoa elimu ya watu wazima, wakiendelea na mafunzo hayo.

Mwanafunzi mmoja akiwa ndani ya darasa linalotoa elimu ya watu wazima amesimama mbele na kuandika kitu ubaoni huku wanafunzi wengine wakiwa wameketiwakimtazama kwa umakini.

Wanafunzi vijana wakike na wakiume wakiwa kwenye chumba cha kutolea mafunzo ya watu wazima, wakitazama kwa makini mashine nyeusi iliyoko juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha samawati.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama na kuinama mbele ya lango maalumu la kuingilia shule inayotoa mafunzo ya awali, huku kwenye malango hayo yakiwa yamechorwa wanasesele mbalimbali pamoja na maua ya aina tofautitofauti.

Watoto wengi, wanafunzi wa kike kwa wa kiume, wakiwa kwenye vifaa maalum vya kubembea ndani ya shule inayotoa mafunzo ya awali huku mwalimu mmoja wa kike akionekana kuwasimamia.

Wanafunzi wakitembea kwenye viwanja vya shule ya msingi, huku shule hiyo ikizungukwa kwa bustani nzuri, zilizopandwa kwa miti na majani yaliyostawi vizuri. Magari manne yakiwa wameegeshwa kwenye eneo la kiwanja cha shule hiyo.

Jengo la elimu ya msingi, lililosanifiwa kwa sakafu ya vigae, huku jengo hilo likitegemezwa kwa kutumia nguzo za chuma zenye rangi nyeusi.

Kitabu kidogo kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya msingi kikiwa kimewekwa juu ya meza, kinachoonyesha vifaa mbalimbali vya usafi wa mwili kama vile, sabuni ya kuoge, viatu visafi, shati safi, kitana pamoja na brashi.

Kitabu cha "Ayubu Mashakani", kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya msingi kikiwekwa kwenye kabati pembezoni mwa vitabu vingine vingi ndani ya maktaba inayotumika na shule hiyo.

Wanafunzi wawili wakike wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba ya shule hiyo wakitafuta na kuangalia vitabu kwa makini vilivyohifadhiwa ndani ya makabati ya chuma yaliyowazi.

Mwalimu mmoja wa kike wa shule ya sekondari akiwa ndani ya ofisi yake maalumu, huku akimwelekeza mwanafunzi wake mmoja wa kiume, kwa kutumia kitabu kilichoko mezani.

Jengo la shule ya sekondari la ghorofa yenye sakafu mbili, lililopambwa kwa maua yaliyohifadhiwa ndani ya mabakuli ya rangi ya udongo mwekundu, huku sakafu yake ikinakshiwa kwa vigae vidogo vidogo vya udongo.

Walimu wa kike na wa kiume wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama mbele ya jengo la chuma lenye rangi ya maziwa, huku wameshika vitabu mikononi mwao.

Wanafunzi wa kike na wakiume wa chuo kikuu, wakiendelea na shughuli za mafunzo kwa kutumia kompyuta za mpakato, zilizowekwa juu ya meza ndogo yenye rangi ya kijani.

Chumba kikubwa kilichopangiliwa viti na meza, kimefurika wanafunzi wakike na wakiume wenye rika tofautitofauti, wakiendelea na mafunzo ndani ya chuo.

Wanafunzi vijana wa kike wanne na wa kiume mmoja, wakiwa wameketi kwenye viti na meza moja kubwa yenye rangi ya kijani, huku mmoja akiwa na mashine ndogo ya kompyuta ya mpakato, wakitabasamu, wakiendelea kujifunza kwa pamoja.

Mwanamke mmoja akitabasamu ameketi ndani ya chumba maalumu cha ofisi, kilichoko kwenye chuo kinachotoa huduma kwa watu wazima, akizungukwa na makabati yaliyosheheni vitabu vingi vya aina mbalimbali.

Vijana wa kike wanne na wakiume wawili wakiwa ndani ya chuo maalumu cha mafunzo, wakiendelea kuwasiliana huku wawili wameshikilia kompyuta ndogo ya mpakato.

Wanafunzi wengi wa rika tofautitofauti wakike na wakiume, wakiwa ndani ya chumba maalumu kwenye chuo cha mafunzo wakimsikiliza mwalimu wa kiume anaetoa fundisho mbele yao.

Wanafunzi wa rika tofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotoa mafunzo ya ufundi, wakiendelea na shughuli za kuranda mbao na kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mbao hizo.

Vijana wawili wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chumba katika chuo maalumu cha kutoa mafunzo ya ufundi, wakiendelea na shughuli ya mafunzo hayo kupitia mashine ya umeme ya rangi ya samawati.

Wanamume wanne wakiwa kwenye chumba kinachotoa mafunzo ya ufundi, wakitazama kwa makini mashine iliyopo mbele yao huku mkufunzi mmoja akionyesha namna ya kutumia mashine hiyo.

Vijana watatu wa kiume pamoja na mwanadada mmoja, wakiwa ndani ya chuo maalumu kinachotoa mafunzo ya ufundi, huku kila mmoja wapo akiendelea na shughuli za mafunzo hayo.

Vijana wa kiume watatu wakiwa ndani ya chuo maalumu kinachotoa mafunzo ya ufundi, wakiendelea na shughuli za kujifunza kwa kutumia kompyuta ya mezani.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya chuo maalumu, kinachotoa mafunzo ya ufundi wakiendelea na mafunzo kwa kutumia kompyuta mpakato zilizoko juu ya meza.